Kwenye zizi la ng’ombe iliyotengenezwa na saruji na vyuma. Ndama wa rangii nyeupe na nyeusi wanaonekana wamesimama, huku wakiwa na plastiki ya rangi ya kijani kwenye maskio.

Kwenye eneo la uma la kunyunyiza ng'ombe. Ng'ombe ya rangi nyeusi wanaonekana wakiingia ndani ili kunyunyizwa, huku watu wakiwa wamesimama ili kushuhudia.

Mkono uliovalishwa glavu unaonekana umeshikilia Kifaa ilio na mwangaza huku ikielekeza Kifaa hicho kwenye matiti ya ng'ombe mkono huo unaonekana kufanya shuguli ya kukamua.

Wanaume wawili na mwanamke moja, aliyevalia ovarori ya rangi ya hudhurungi, wanaonekana kupanga matunda ya ndizi, yenye rangi ya kijani, huku wakiweka kwenye matawi.

Mkono wa mtu moja unaonekana umeshikilia matunda ya ndizi yenye rangi ya manjano, ndizi hizi zinaonekana kuifaa kutokana na rangi yake.

Katika eneo la kuhifadhi maziwa mwanaume mmoja aliyevalia koti ya rangi ya manjano anaonekana kutoa mitungi kubwa ya maziwa kutoka kwenye pikipiki huku kando yake kuna mwenzake anayengojea zamu yake.

Vyakula vinavyo onekana kuwa mchele vina pakiwa kwenye sahani ya rangi ya kijani na buluu. Mtu anaye pakuwa anaonekana kuongeza supu kwenye vyakula hivi.

Matunda ya ndizi yenye rangi ya manjano yanaonekana yamening'ina kwenye mkoba wake kwa njia inayovutia. Ndizi hizi zinaonekana kuiva kutokana na rangi yake ya manjano.

Mwanamke mmoja aliyevalia shati ya rangi nyeusi anaonekana ameinama kwenye shamba iliyo na mimea ya kijani huku kando yake kuna matawi ya mahindi.

Mwanaume aliyevalia ovaroli ya rangi ya buluu anaonekana ameinama chini ya ng'ombe uku akiwa kwenye shughuli ya kukamua. Ameshika matiti ya ng'ombe uku akitiririsha maziwa kwenye ndoo iliochini. Ng'ombe huyu amefungwa kwenye mguu ili kuzuia kumwangika kwa maziwa.

Mwanaume aliyevalia shati ya rangi nyeupe na kabuti nyeupe, anaonekana amesimama kando ya ng'ombe aliye na rangi ya nyeupe na nyeusi aliyefungwa na chuma.

Matunda ya ndizi yeny rangi ya kijani yanaonekana yakiningina kwenye migomba za ndizi. Ndizi hizi zinaonekana kutoiva kulingana na rangi yake y kijani.

Katika mazingira ya mahabara, mwanamkemmoja aliyevalia ovaroli jeupe na wavu wa nywele, anaonekana ameshikilia vitu kama maziwa, huku akiongeza vitu zingine kwa kutumia dropper .

Shamba moja uliona udongo wa rangi nyekundu unaonekana kuwa na ndizi ya rangi ya kijani uku kando yake kuna mimea inayoonekana kuwa mboga aina mbalimbali.